Eneo zima la makazi limefurika maji mengi ya matope. Nyumba kadhaa zilizojengwa kwa udongo na kuezekwa kwa mabati yenye kutu zimezingirwa na maji yaliyotuama. Maji yamefika juu karibu na madirisha na kufunika kabisa ardhi. Upande wa kushoto, kuna mti wa mgomba na miti mingine inaonekana kwa mbali. Mbele kabisa, ncha ya boti ndogo ya mbao inaonekana ikielea juu ya maji, kuashiria kuwa picha imepigwa na mtu aliyekuwa akisafiri kwenye mafuriko hayo.

Mtaalamu wa maabara akiwa amevalia koti jeupe na miwani, glavu za mikono anaandika kwa makini kwa kitabu kikubwa cha kumbukumbu. Ameketi mbele ya meza jeupe iliyosheheni vifaa vya kimatibabu, ikiwemo mashine ya kielektroniki la kupimia, mirija na sampuli za damu. Mazingira yanaonyesha shughuli za uchugnuzi wa kiafya zinaendelea ambapo data inarekodiwa kwa uangalifu mkubwa.

Maji machafu yenye nguvu nyingi, yatiririka kwa kasi yakiwa yamesimba miti mikubwa iliyongoloewa na miziz yake, daraja la zege limevinjika na limezibwa na vifusi vizuto vya miti na udongo, ukingo wa ardhi umemomonyoka vibaya na inaonyesha miti kubwa, ikionyesha nguvu ya mafuriko, juu ya ukingo huo umati mkubwa wa watu umesimama ikiwemo raia na maafisa wenye sare za jeshi, wote wakitazama uharibifu huo kwa msikitiko.

Mikono ya mtu ina mimina kwa uangilifu vidonge viwili laini vya manjano kutoka kwenye chupa ya plastiki miungo hivyo inavyong'aa ambamo huenda ni nyongezo za lishe kama vile mafuta ya samaki, vinatoa kwenye kiganja ya mkono wake. Chupa yenyewe ime jaa vidonge vingi vya aina hio kuashiria huu ni utaratibu wa kawaida wa kiafya. Picha hii ime pigwa kwa karibu iki lenga tu kwenye mikono na vidonge kuonyesha muhimu wa tendo lenyewe.

Ndani ya chumba maalum cha watoto hospitalini, muuguzi mwenye huruma anatumia kifaa cha usikizi kumpima mtoto mchanga aliyedhaifu. Mtoto huyo amelazwa kwa usalama ndani ya kitanda chake ha kio, akizugukwa na mitambo inayosaidia uhai wake. Muuguzi akiwa ameinama kwa umakini mkubwa, anatekeleza jukumu lake kwa upole, akionyesha picha ya huduma muhimu na ya kujali inayo okoa maisha.

Mwanaume kijana anapumzika kwa shida kwenye kitanda cha hospitali. Kichwa chake kikiwa kimezungushiwa bendeji nyeupe kwa sheria jeraha. Mkono wake mmoja pia umefungwa huku akiwa amevaa fulana na suruwari isiyo rasmi. Chumba chenyewe ni cha kawaida, kuta zake zikiwa zimepakwa rangi ya blue na manjano iliyoanza kuchakaa. Kifaa cha kupima shinikizo la damu kinaning'inia ukutani, kikikamilisha taswira ya hii ya mgonjwa anayepata nafuu katika mazingira ya kitiba.

Mtaalam wa afya aliyevaa koti jeupe la kikazi na taa maalum ya uchunguzi kichwani anazingatia kwa makini kifaa kidogo cha matibabu alichokishika ameketi mezani katika eneo linaloonekana kuwa kambi la matibabu huku uso wake ukionyesha hali ya kuzama katika jukumu lake. Nyuma yake umati wa watu unasubiri huduma ukionyesha umuhimu wa tukio hili la afya kwa jamii.

Katika kliniki ya kisasa mhudumu wa afya alivaa na barakoa anamchoma kwa ustadi sindano ya chanjo mwanamke aliyeketi, mwanamke huyo akiwa amevaa barakoa pia anapokea huduma hio kwa utulivu mbele ya ukuta mwenye mchoro wa majengo ya jiji ,kwenye meza kando yao, vifaa vya chanjo na sanduku la kutupia taka hatari za kimatibabu vimepangwa kwa utaratibu, vikikamilisha taswira ya utoaji huduma salama.

Chupa nyeupe ya dawa imeketi juu ya meza mbele ya pazia lenye naskshi. Lebo yake ya kijani inaonyesha kuwa dawa hiyo inadondoa na mmea wa asili inayojulikana kama Makumahoya. Mbele ya chupa hiyo, vidonge kadhaa vyekundu vinavyong'aa vimetapakaa vikisubiri kumezwa. Maelezo kwenye lebo pia yanatoa maelekezo ya matumizi.

Miale mikubwa ya moto yateketeza njengo kwa nguvu ikiruka juu na kuangaza mandhari yote ,paa la bati limeanza kubomoka chini ya joto Kali huku moto ukiendelea kumeza kila sehemu ya mwendo wa njengo, tukio la kutisha lina hatari linaloonyesha unguvu mkubwa wa uharibufu wa moto unaowaka bila kuzuilika.

Mrundikano wa chupa ndogo ndogo zikiwa zimejazwa unga wa rangi ya kahawia isiyokolea. Kila chupa imefungwa imara kwa kifuniko cha metali kinachong'aa tayari kwa matumizi ya kimatibabu. Zimetapakaa juu ya zulia lenye ruwaza zikionyesha wingi wa dawa hii ya unga unga iliyoandaliwa.

Mwanaume aiyevaa parakoa na kofia amefungwa macho yake kwa nguvu wakati anapokea chanjo kwenye bega lake, uso lake linaonyesha hali ya kustahimili huku mkono wake ingine akiwa ameshikilia sehemu ya juu ya mkono unaodungwa, mkono wa mhudumu wa afya inashikilia sindano kwa umakini mkubwa ukitekeleza jukumu muhimu la kimatibabu na kutoa kinga kwenye mkono uliokunjwa kwa shati lake la miraba.

Daktari wa meno aliyevaa sare za buluu na taa kichwani, amesimama juu ya mgonjwa wake, akionyesha kwa makini jino alilomaliza kung'oa na kwa kutumia kifaa cha kidaktari. Mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu mdomo wazi, anaonekana kustahimili maumivu baada ya utaratibu huo mgumu. Mazingira ya kliniki ni ya kawaida, yakionyesha tukio halisi na la makini mkubwa la matibabu ya meno.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo ngao za uso na barakoa, wanamhudumia mgonjwa kwa umakini wa hali ya juu. Mmoja anatumia kifaa cha kisasa cha tiba ya meno kinywani mwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti, huku mwenzake akimsaidia kwa karibu. Umiliki safi ya kabati nyeupe zenye vifaa, ikionyesha mazingira ya kitaalamu na salama kwa matibabu.

Katika chumba cha hospitali kilicho tulivu, mwuguzi mwenye huruma anainama kumhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda chake maalum cha kioo akiwa amevalia sare zake za buluu na stethoskopu shingoni, anamtunza mtoto huyo kwa upole na umakini mkubwa akionyesha picha ya huduma bora na kujali katika mazingira ya kiafya.

Kundi la watu wanne wamekusanyika wakizunguka kichujio cha maji cheupe kilichowekwa kwenye stendi ya blue , wanawake wawili waliovalia vizibao vya usalama vya rangi ya manjano wanaonekana kuongoza maelezo kuhusu matumizi ya kifaa hicho, mmoja anatoa maelezo kwa umakini huku mwenzake wakimsikiliza na kukitazama kichujio ishara ya tukio muhimu la kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke anaonekana amevaa barakoa na aproni ya buluu akimpa chanjo mwanaume mzee. Mzee huyu mwenye ndevu jeupe na aliyevaa kofia ameketi kwenye kiti cha plastiki kando ya barabara eneo hili linaonekana kuwa ni kituo cha muda wa chanjo kwani kuna kisanduku cha kupozea dawa na bango ukutani lenye maneno kuwa shujaa likimaanisha ushiriki.

Katika sehemu ya kusuburia, watu wamejipanga kwenye foleni na kuketi kwenye mabenchi wote wakiwa wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja mzee aliyevaa sweater yenye kofia anasimama mbele ya meza akihudumiwa na afisa anayejaza fomu. Wengine wanasubiri zamu zao kwa utulivu katika mazingira yanayoonyesha utoaji wa huduma muhimu kwa umma kwa kufuata utaratibu wa Afya.

Mwanaume aliyevaa vazi la kitamaduni likiwemo kofia nyekundu lenye manyoya na vibuyu shingoni. Amechchumaa kwa makini kwenye mkeka sakafuni anatumia panga kubwa kuchonga kipande cha kuni akiwa amezima katika kazi yake ya ndani ya nyumba yenye kuta za udongo. Kando yake kuna kiti cha mbao na kalenda ukutani ikionesha mandhari ya maisha ya kawaida na ya ...

Kundi kubwa la wahudumu wa afya ya jamii, wengi wao wakiwa ni wanawake wamekusanyika pamoja wote wakiwa wamevalia vizibao vya blue vinavyo fanana kiongozi wao mwanamke aliyevaa suti anazungumza kwa tabasamu na kuwapa maelekezo huku hao wakimskiliza kwa makini. Kando yao, kuna mabegi mekundu yaliyopangwa yakionyesha kuwa ni vifaa vyao vya kazi katika tokeo hili la jamii.

Chupa ya uwazi ya virutubisho vya lishe imesimama wima mbele ya mandhari nyeupe. Label yake nyeusi inatangaza bidhaa iitwayo Sol D ambayo ni vitamini D tatu yenye nguvu ya vipimo elfu kumi. Maelezo yanaonyesha kuwa inasaidia afya ya mifupa, moyo, misuli na mfumo wa kinga. Ndani yake, vidonge thelathini vidogo vya rangi ya machungwa vinaonekana tayari kwa matumizi kama kirutubisho cha mlo.

Mgonjwa amekaa katika hali ya utulivu kwenye kiti cha matibabu, mdomo wake ukiwa wazi anamwangazwa na mwanga mkali wa samawati. Daktari wake akiwa amevalia glavu anaelekeza kwa makini kifaa maalumu cha tiba ndani ya kinywa chake. Mwanga huu wa kisasa hutumika katika kuimarisha dawa za meno, ikionyesha teknologia ya hali ya juu inayotumika katika kliniki .Madhari yote yanatawaliwa na nuru hii ya kipekee kukamilisha taswira ya utaratibu wa meno wa kisasa.

kwenye picha tunaona mtazamo wa kutoka juu ukiangalia ndani ya boksi ya rangi ya buluu ndani ya boksi hilo kuna vifaa vya matibabu vitu vinavyoonekana zaidi ni chupa ndogo ndogo za kio zenye kumiminika na rangi nyekundu, chupa hizi zimezungukwa na paketi za barafu na za plastiki nyeupe ambazo utumika kuweka barafu katika hali ya ubaridi pia kuna vifaa zingine vidogo na mfuko wa plastiki ndani ya boksi hilo

Kwenye picha kuna mhudumu wa afya wa kiume aliyefaa kizibao chenye rangi ya njano, barakoa na kinga ya uso anayemwekea mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni. Mama wa mtoto huyu ameketi huku amebeba mtoto wake aliyevishwa kofi aya rangi ya nyekundu na kufunikwa kwa blanketi. Wote wawili mama na mhudumu wa afya, wanaonekana kuwa makini wakati wa zoezi hilo. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwemo wahudumu wengine wa afya waliovalia vizibao vya njano wakishuhudia na kurekodi tukio hilo.

Kwenye picha kunaonekana dumu la plastiki lenye mfuniko mwekundu. Kwenye dumu hilo kuna lebo nyeupe iliyoandikwa 'Safi Dawa' na maneno makubwa 'Epilepsy Medicine' ambayo yanamaanisha dawa ya kifafa. Lebo hiyo inadai kuwa ni dawa ya mitishamba inayotibu aina zote za kifafa kwa muda wa siku 40. Maelekezo ya matumizi yanasema dawa inapaswa kunywewa saa 12 asubuhi na saa 3 usiku. Chini ya lebo kuna nambari mbili za simu kwa ajili ya mawasiliano na maelekezo zaidi.

Kwenye picha kuna mkulima anayeonekana shambani akimwagilia dawa mimea yake. Mtu huyu amevaa fulana yenye kofia kichwani na amebeba chombo cha kunyunyuzia dawa mgongoni. Anatumia mpira na mdomo maalum kunyunyuzia dawa kwenye mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Shamba linaonekana kubwa na mandhari ya nyuma ina miti na anga la mawingu mepesi.

Kundi la watu wakiwemo maafisa wa polisi na raia wamesimama pamoja kwa ajili ya picha. Wote wamevaa barakoa na baadhi yao wanashikilia karatasi nyeupe. Mbele yao kuna magunia mengi meupe yaliyojaza bidhaa, yakionyesha kuwa ni tukio la ugawaji wa msaada au zawadi. Watu wanaonekana wenye furaha na shukrani. Mazingira ya nyuma yanaonyesha jengo la kisasa.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti na anashikilia chupa mbili nyeupe za dawa mkononi mwake . Chupa moja lina lebo lenye maelezo pawa. Wakati mwengine halina maelezo yanayoenakana wazi . Amevalia koti jeusi na fulana nyeupe . Akionyesha kuwa huwenda ni mfanyakazi wa afya anayehusika katika ugawaji wa dawa . Anazionyesha chupa hiyo kwa mtazamaji labda akitoa maelezo kuhusu matumizi yake.

Mhudumu wa afya aliyevaa vazi zito la manjano la kujikinga na barakoa anainama kwa makini kumdunga sindano mwanamume. Mwanamume huyo akiwa ameketi, anamtazama mhudumu kwa uso wenye wasiwasi huku akipokea chanjo kwenye mkono wake. Barakoa yake imeshushwa chini ya kidevu na mkono wake mmoja umewekwa kifuani. Kitendo hiki kinafanyika katika mazingira ya kitibabu, ikionyesha umuhimu wa huduma za afya.

Chupa nyeupe ya plastiki imewekwa kwenye eneo la rangi ya kahawia. Kifuniko cha hii ya cheupe kimefunikwa na kuthibitisha kuwa haijafunguliwa. Chupa label rangi kijani kibichi katikati ya label hiyo kuna herufi kubwa iliyoandikwa kwa rangi nyeusi. Upande wa kulia wa herufi hizo kwa maandishi ya ndani ya duara kijani yanaonyesha bidaa hiyi ni ya asilia mia moja.

Kikundi cha wahudumu wa afya, wakiwa wamevalia mavazi maalum meupe ya kujikinga kutoka kichwani hadi mguuni, wako katika harakati ya kukabiliana na janga. Wamebeba mgongoni mwao vifaa vya bluu vya kupulizia dawa ya kuua viini. Wanamzunguka mtu aliyefunikwa na shuka jeupe, ambaye ameekwa kwenye sehemu ya nyuma ya gari jekundu. Mandhari inaonyesha barabara ya vumbi katika eneo la mashambani na anga lenye mawingu. Hii picha ni ya kusikitisha na muhimu inayoonyesha jitiada za kukabiliana na magonjwa ya kuambukiza.

Watu kadhaa waliovalia mavazi maalum ya kujikinga, wapo ndani ya hema. Mavazi hayo meupe yanayofunika mwili mzima, kutoka kichwani hadi miguuni na wamevaa glavu ndefu nyekundu. Mmoja wao anatumia kifaa cha kupuliza dawa, alichobeba mgongoni na kunyunyizia dawa kwenye mwili uliofunikwa na kulazwa kwenye machela. Wenzake wamesimama karibu, wakishuhudia kwa makini kitendo hicho cha tahadhari kubwa.

Ndani ya chumba cha upasuaji, madaktari watatu wamevaa mavazi maalum ya kijani kibichi, kofia na barakoa. Mmoja wao, ambaye ndiye daktari mkuu, anaonekana akifanya upasuaji kwa umakini mkubwa huku wenzake wakimsaidia. Amezunguka meza ya upasuaji na mazingira yote yanaonyesha hali ya umakini na utaalamu wa hali ya juu. Nyuma yao, kuna vifaa vya kimatibabu vikikamilisha taswira ya kazi muhimu ya kuokoa maisha.

Tangazo hili linatoa suluhisho kwa maaumivu ya kichwa. Kuna picha za watu wanaoonekana kuwa na maumivu makali wakishika vichwa vyao kwa uchungu. Kando ya picha hizo kuna orodha ya matatizo yanayotibiwa kama vilekipanda uso na kizunguzungu cha mara kwa mara pamoja na jina la daktari Ismael na number yake ya simu. Sehemu ya chini inaeleza kwa maandishi makubwa kuwa dawa hii inatibu nakumaliza kabisa matazizo ya kuumwa na kichwa na kisunzi. Picha ya chupa ya dawa yenyewe pia inaonyeshwa.

Kuna sanduku jeupe la dawa lenye maandishi mekundu na meusi, kwenye sanduku hilo jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa na nyekundu, na chini yake kuna jina la kampuni iliyoitengeneza. Maelezo yanaonyesha kuwa dawa ina nguvu ya 500,na mbele ya sanduku kuna kistimu cha dawa chenye vidonge vitatu vyeue ambavyo vimepangwa kwa pakiti ya fedha. Dawa za aina hii kawaida hutumika kwa kutibu maambukizi, na zinahitaji ushaauri wa kitaalamu kabla ya utumizi.

Ndani ya chumba cha upasuaji cha kisasa, timu ya madaktari bingwa wamevalia mavazi maalum ya buluu na barakoa. Wamekusanyika kumzunguka mgonjwa aliyefunikwa kwa shuka, wakiwa wanamfanyia upasuaji mgumu. Wanafuatilia kwa makini picha za kimatibabu kwenye skrini kubwa za kielektroniki. Vifaa vya hali ya juu vya kimatibabu, vikiwemo taa ya mkono ya roboti, viko kila mahali vikionyesha jinsi teknolojia inavyosaidia kuokoa maisha.

Muuguzi aliye vaa sare ya majano na nyeupe anainama kwa uangalifu kumchunguza mtoto mchanga. Mama wa mtoto naye akiwa amevaa barakoa kama muuguzi ameketi kando yake na kumshikilia mtoto kwa upole. Wote wawili wanamtazama mtoto kwa makini ikionyesha mazingira ya huduma na upendo katika kituo cha afya. Chati na karatasi zilizobandikwa ukutani kwa nyuma zinadhibitisha kuwa wako katika mazingira ya kimatibabu.

Tabibu wa macho, mwanamke aliyevaa joho jeupe la kimatibabu na miwani, anamchunguza mgonjwa kwa umakini huku akitabasamu. Anatumia kifaa maalum cha kupimia macho. Mgonjwa ameweka uso wake kwenye sehemu ya kuegemea ya kifaa hicho ili apimwe. Ukutani nyuma yao kuna mabango yenye michoro na maumbile ya mwili hasaa ya macho. Hali hii inaonyesha utoaji wa huduma za afya, ukarimu na utaalamu.

Katika chumba cha matibabu daktari mwanamume anampima mgonjwa mchanga wa kike. Daktari aliyevaa koti jeupe la kimatibabu na miwani anashika kwa upole mkono wa msichana huyo huku akimtazama. Msichana ambaye ameketi kwenye kitanda cha uuguzi anamtazama daktari kwa umakini. Mazingira ya utulivu na kitaalamu yanaonyesha uhusiano mzuri kati ya daktari na mgonjwa wakati wa utoaji wa huduma za afya.

Mwanamume mwenye tabasamu anapanga visanduku kwenye rafu za duka la kuuzia bidhaa za afya. Amevalia shati jeupe lenye mikono ya vitambaa vya rangi nyingi. Anapanga kwa umakini visanduku vyenye rangi nyekundu na njano kwenye rafu za juu na vingine vya rangi ya kijani kwenye rafu za chini na kando yake kuna bango ya kielimu lenye mchoro wa ini na maelezo kuhusu magonjwa.

Huku naiona mama amekaa chini, anafurahia kukamua ng'ombe ya maziwa. Huyu mama amejifunika na leso, na amefunga ng'ombe miguu yake ili asisumbue wakati anaikamua. Huyu mama anaifurahia kukamua sana.

Mhuduma wa afya ya jamii aliye vaa barakoa na sare maalum. Ameketi kando ya mtoto mdogo wa kiume. Anatumia kalamu kuandika kwenye kitabu chake cha kumbukumbu. Mtoto aliyevaa fulana, ameketi kwenye kochi la bluu akitazama pembeni kwa udadisi. Mbele yao kuna vifaa ya huduma ya kwanza ni begi kubwa lenye nembo, ukuta wa nyuma umepambwa kwa chati ya kielimu ikiwemo herufi za alfabeti.

Katika tukio la ujasili na la kujitolea kuna mume aliyevaa koti la mvua la jano ,anajitahidi kumvusha mtu mwingine kwenye mto unaotiririka kwa kasi ,amembeba mgongoni akipambana na mkondo wa maji huku akivutwa kwa kamba kuelekea ukingo wa udongo ,watu kadhaa wamesimama kando wakishuhudia kwa umakini kiundo hiki cha uokoaji ,kinaonyesha hatari na moyo wa ushujaa.

Hii ni chupa ya virutubisho, yenye rangi ya waridi hafifu, lebo yake inaonyesha jina la bidhaa, na inaeleza kuwa ina mchanganyiko wa asidi ya foliki na madini ya chuma. Maelezo yanasema kuwa inalenga kuongeza nguvu na kinga ya mwili, kuboresha afya ya ngozi, na nywele na kucha, na kurekebisha uzalishaji wa chembe za damu kwa kusaidia ukaji mzuri wa kijusi, inaeleza kuwa ina zaidi ya vitamini na madini muhimu 23 na chupa ina vidonge 60.

Kwenye kambi ya matibabu iliyojaa watu wengi daktari anaposhauri mgonjwa wa kike. Daktari huyo aliyevaa koti jeupe na kifaa maalum kijwani anadekeza kwa makini huku akishikilia kifaa cha matibabu. Mgonjwa anamsikiliza kwa makini, mkono wake ukiwa juu ya meza. Daktari anaonyesha shuguli nyingi huku watu wengine wakisubiri huduma nyuma yao. Kuonyesha umuhimu wa hudumu wa afya za bure kwa jamii.

Daktari mwanamme aliye vaa koti jeupe pia na taa maalumu anazungumza na mgonjwa wa kike. Anaonekana kumuelezea jambo fulani huku akitumia ishara ya mkono. Mgonjwa anamskiliza kwa makini. Wako katika mazingira ya kimatibabu labda kliniki au hospitali na kuna watu wengine nyuma yao pia wamevaa makoti meupe. Kwenye meza iliyo mbele yao kuna makaratasi na vifaa vya ofisi.

Mfanyakazi wa afya ya umma, akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga, ya rangi ya samawati. Anatekeleza jukumu lake, anatumia mashine ya kupulizia dawa inayotoa moshi mweupe kwa ajili ya kuuwa wadudu. Amevaa kofia ngumu nyekundu, barakoa ya kuzuiya gesi na vifaa vya kuziba masikio kwa usalama wake. Kitendo hiki kinafanyika katika eneo la wazi lenye miti, na ni muhimu kuzuiya magonjwa yanayoenezwa na dudu kama vile mbu.

Ndani ya kliniki ya meno, mwanaume anapata huduma akiwa ameketi kwenye kiti cha matibabu. Mhudumu mmoja wa afya anashughulika na meno yake kwa makini. Pembeni yake, mtaalamu mwingine wa kike aliyevaa miwani maalumu ya uuguzaji anainua kidole cha gumba kuashiria kuwa mambo yanakwenda vizuri. Wote wamevaa sare za kikazi na vifaa vya kujikinga katika mazingira ya ofisi safi.

Mtaalamu wa kiafya wa kike aliyevaa sare za huduma, anatoa matibabu kwa mwanaume aliyeketi, akimfanyia uchunguzi kwenye masikio. Mgonjwa aliyevaa koti la rangi ya kahawia anaonekana mtulivu huku akipokea huduma hio, huduma yao. Mwanaume mwingine anasimama na kutazama kwa makini ,wakionekana kuwa sehemu ya timu ya matibabu .Wako katika eneo linaloonekana kuwa kambi la afya ,chini ya hema lenye mapazi ya rangi ya buluu na nyeupe.

Mkulima aliyevaa vazi la kujikinga na barakoa ako kazini shambani kwake, amebeba chombo cha njano cha kupulizia dawa mgongoni, anatumia bomba refu kunyunyizia dawa kwenye mimea michanga ya mahindi. Mkulima huyu anazingatia usalama wake anapotumia kemikali za kilimo, kitendo hiki ni muhimu kwa ajili ya kulinda mazao dhidi ya wadudu na magonjwa na kuhakikisha mavuno bora.

Katika chumba cha matibabu, mhudumu wa aya aliyevaa barakoa na glovu, anampa chanjo mtoto mchanga. Mama mtoto, aliyefaa gown la bluu yenye mapambo ya manjano anamshikilia mtoto wake kwa nguvu. Uso wa mama unaonyesha hisia za huruma na maumivu anaposikia mtoto wake akilia kutokana na sindano. Kitendo hiki cha utoaji wa chanjo ni sehemu muhimu ya kulinda afya ya watoto.

Mbele ya pakiti yake, vipo vichupa viwili vidogo vikiwa vyenye vifuniko vya samawati. Kichupa kimoja kinaungaunga chanjo kwa ajili ya kuzuia magonjwa ya sarua na matumbwitumbwi na rubela. Kichupa cha pili kina maji tasa yanayotumika kuandaa chanjo hiyo kabla ya sindano. Kwenye pakiti nyeupe iliyopo nyuma, imeandikwa maelezo kamili kuhusu dawa hiyo na jinsi ya kuitumia.

Kikundi cha waokoaji na raia kinafanya kazi kwa pamoja katikati ya vifusi vya jengo lililoporomoka. Watu hao wanachimba na kupekua kwa makini kwenye rundo la saruji, udongo na vyuma vilivyopindana, wakionekana kutafuta manusura. Baadhi yao wamevaa sare za blue za uokoaji na kofia ngumu, huku wengine wakiwa wamevaa nguo za kawaida, hali ikionyesha tukio la dharura na uharibifu mkubwa.

Mtaalamu wa afya ya kinywa aliyevaa sare za blue, barakoa na miwani maalum za kukuzaji anatoa huduma kwa mgonjwa. Mgonjwa mwanaume aliyelala kwenye kiti maalum an

Mwanaume mmoja akiwa amevalia fulana ya buluu na suruali ya jinsi, anasimama kwa furaha, huku akiwa ameinua mkono wake juu. Uso wake umejawa na tabasamu pana na shangwe. Anasimama karibu na bango la shirika lisilo la kiserikali. Nyuma yake, kuna matenki makubwa meusi ya kuhifadhia maji. Hali hii inaashiria mafanikio ya mradi wa maji safi na salama ya jamii.

Katika kliniki ya kisasa ya meno , daktari wa kike aliyevaa sare za bluu, kofia na barakoa anazungumza kwa utulivu na mgonjwa wake , mgonjwa akiwa ameketi kwa raha kwenye kiti cha matibabu anaskiliza kwa umakini huku amevaa miwani maalum ya kinga yenye rangi ya machungwa ,mazingira yote yanaonyesha hali ya utulivu ,usafi na huduma ya kujali inayompa mgonjwa ujasili kabla ya matibabu.

Timu ya waokoaji waliovalia kofia ngumu za njano na sare maalum wako kwenye eneo la janga. Mbele yao kuna lundo kubwa la vifusi vya jengo lililoporomoka likiwa na saruji, mbao na vyuma vilivyosokotano. Waokoaji wanaonekana wakipiga mikakati na wengine tayari wanaanza kupanda kwenye vifusi hivyo katika jitihada za kutafuta au kuokoa watu. Anga lina mawingu likionyesha hali ya sintofahamu.

Kundi la watu wanne imesimama nje ya enelo la( word empowerment ).Mmoja wao ananawa mikono yake kwenye kifaa maalum cha kunawiwa yenye rangi ya samawati . Mwanamke aliyevaa sketi nyekundu na akamwelekeza. Watu wote wamevalia barakoa usoni . Wanawake wengine wawili wamesimama pembeni wakitazama furaha rangi ya manjano . Kuna kipanda cha mbao ya biashara eneo mwingi ni kijani.

Katika eneo la dharura la hospitali, wahudumu wa huduma wa kwanza waliovalia sare nyekundu wanamsukuma mgonjwa aliyeketi kwenye kitanda cha magurudumu. Muuguzi aliyevaa sare nyeupe anazungumza nao akionekana kutoa maelekezo. Mgonjwa, ambaye ni mwanamke, anasaidiwa na mhudumu mwingine wa kike aliyevaa hijabu. Nyuma yao, bango linaonyesha kuwa ni idara ya ajali na dharura na mandhari yake yote yanaonyesha shughuli za haraka za utoaji msaada wa kimatibabu.

Katika chumba kinachoonekana kama zahanati ya muda, daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari huyo, aliyevaa sare za blue , barakoa na miwani maalum yenye taa, anainama kumtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Mgonjwa anaonekana mtulivu huku akipokea huduma hiyo muhimu. Eneo hili limeandaliwa kwa ajili ya kutoa huduma za afya kama inavyoonekana kwa meza na vifaa vilivyopangwa pembeni.

Mkono wa mtu unashikilia chupa ndogo ya kioo ya chanjo, mbele yake kuna sanduku na chupa zingine tatu za aina hiyo zilizopangwa. Nembo kwenye chupa na sanduku inaonyesha wazi kuwa ni chanjo hai ya virusi ya surua, matumbutumbwi na rubella. Kila chupa ni ya dozi moja na imetengenezwa na kampuni inayojulikana ya dawa. Mpangilio huu unawakilisha utajirishaji wa chanjo kwa ajili ya afya ya umma umuhimu katika kuzuia magonjwa.

Watu waliovaa mavazi maalum meupe ya kujikinga kutoka kichwani hadi mguuni yuko shambani amebeba mgongoni chombo cha kijani cha kupulizia dawa na anatumia bomba refu kunyunyizia dawa kwenye mimea , mimea hiyo ya kijani kibichi imepandwa kwa mistari mirefu na nadhifu. Kitendo hiki ni muhimu katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya kudhibiti wadudu na magonjwa ili kuhakikisha mazao yanakua vizuri, mandhari ya nyuma inaonyesha muundo unaofanana na kitalu.